Hili ni ndizi lililo shambani bado. Ndizi hili halijaiva na bado halijageuza rangi. Halijatolewa pia shambani hata kama linaonekana kuwa limekomaa.

Ndizi mingi sana zimepangwa pamoja. Ndizi hizi hazijaiva. Zinaonekana kuwa zimetolewa shambani na zinangoja kuuzwa. Mkulima wa ndizi anaweza kuwa amelima ndizi mingi na anapozitoa shambani anatafuta mtu wa kuzinunua.

Ng'ombe walio kwenye kundi wanapigishwa dawa. Msichana mmoja ambaye amevalia sare za kazi na za kinga, amebeba dawa kwenye kibuyu mgongoni, huku akinyunyizia ng'ombe hao walio kwenye kundi.

Hili ni shamba kubwa sana la ndizi. Ndizi hizi zimepandwa kwenye laini huku katikati kuna njia. Pia ndizi hizi bado hazijakomaa na ndio zinaendelea kukua.

Hapa ni kwenye shamba, shamba hili lina mimea ya mboga na pia kuna ndizi. Kuna ndizi ambazo zimepangwa na kupandwa kwenye laini , na zimekomaa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zilipandwa kitambo.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine. Kuna mashine imewekwa kwenye matiti ya ng'ombe, huku ikitoa maziwa na kuweka kwenye kibuyu kikubwa sana. Kuna ng'ombe wengi sana kwenye kundi hili.

Ng'ombe walio kwenye kundi lao wamefungwa miguu miwili za nyuma. Ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia mashine , machine imewekwa kwenye matiti ya ngombe huku maziwa yakitoka na kuenda kwenye kibuyu.

Hili ni mahindi ambalo limepandwa shambani. Hindi hili halijakomaa lakini limeliwa na mdudu. Mkulima huyu anaangalia jinsi ambavyo dudu imeharibu mahindi.

Ng'ombe huyu ameekwa kwenye zizi lake huku likikamuliwa kwa kutumia machine .Ng'ombe huyu amefungwa mguu mbili za nyuma huku mbele yake akiekewa chakula anayoila. Kuna machine lililowekwa kwenye matiti ya ng'ombe inayosaidia kwa kukamua.

Ng'ombe mmoja ambaye yuko kwenye kundi anakamuliwa kwa kutumia mashine. Miguu zake mbili za nyuma zimefungwa na kamba huku mashine imewekwa kwenye matiti yake. Kuna kibuyu kubwa ambayo maziwa inawekwa.

Kijana mmoja anatoa ng'ombe kuwapeleka malishoni. Ng'ombe hawa hawana kamba shingoni na tena wanawatembeza huku wakikula.

Mama anamkama ng'ombe. Ng'ombe huyu amefungwa miguu zake za nyuma na kamba, huku mama huyu ameketi akikamua ng'ombe huyu. Anakamua akiwa anatabasamu.

Haya yanaonekana kuwa maziwa mala. Maziwa haya yanaonekana kuwa yametengenezwa nyumbani kwa kutumia maziwa tu yaliyokamuliwa. Maziwa hii inaonekana kuwa imeharibika ila ni mala tu.

Mwanaume mmoja anakamua ng'ombe. Anatumia ndoo huku akiweka maziwa kwenye hilo ndoo. Ng'ombe huyu naye amesimama huku amefungwa kwenye zizi, ili asisumbue mtu anayekamua.

Ng'ombe anakamuliwa. Anayekamua ni kijana mdogo ambaye amevalia kofia. Anatumia jegi kwa kuweka maziwa huku amefunga ng'ombe huyu akimkamua.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna ndizi mingi sana ambazo zimepangwa kwenye laini na zimekomaa. Kuna zile ambazo zishaiva na yamekaribia kutolewa, huku zingine zikiwa bado hazijakuwa tayari.

Mtu ambaye amebeba maziwa kwenye vibuyu vikubwa vikubwa, anaviweka kwenye pikipiki ili kuvipeleka sokoni. Maziwa yakisha kamuliwa nyumbani yanaweza tumika nyumbani ama kuuzwa.

Katika hili shamba la ndizi, kuna ndizi tu kidogo ambazo zimepandwa. Ndizi kama mbili zimepandwa kwa shimo moja, na shimo hiyo imechimbwa ikawa pana.

Ng'ombe aliye zizini amefungwa miguu miwili za nyuma, huku mwanaume ambaye amevalia sare za kazi anakamua ng'ombe huyu. Anatumia ndoo kuwekea maziwa.

Hili ni soko la ndizi. Kuna ndizi mingi sana ambayo imekomaa na haijaiva ambazo zimepangwa zikingoja kununuliwa. Kuna wanunuzi ambao wanaziangalia huku muuzaji ameketi akiangalia.

Mmama yuko kwenye shamba lake la ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana ambazo zimepandwa kwenye laini . Kuna baadhi ya ndizi ambazo zimekomaa na zimetoa ndizi zenyewe, huku kuna zile ambazo ndiyo zinajaribu kukomaa na bado ni ndogondogo.

Hili ni shamba la ndizi na kuna ndizi ambalo limekomaa. Limewekwa na kufunikwa ndio wadudu zisikule. Pia ndizi hizi zimepangwa kwenye laini.

Ng'ombe wanakamuliwa, ng'ombe hawa wamewekwa kila mmoja kwenye kundi lake. Wanakamuliwa kwa kutumia mashini . Kuna watu ambao wanasimama hapo kando wakichunguza.

Hapa ni penye kampuni ya kutengeneza maziwa. Maziwa haya yanaletwa na wakulima wa ng'ombe. Wakishaletwa wao hulipwa na maziwa haya hutumiwa kutengeneza vitu tofauti tofauti na zingine pia kuuzwa.

Mwanaume yuko shambani na anajaribu kupalilia ndizi lake. Kuna watoto kando yake ambao wanaangalia jinsi anavyofanya. Ako na jembe mkononi huku anapalilia.

Msichana mmoja anakamua ng'ombe. Anatumia ndoo kuwekea maziwa anayokamua kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe huyu naye amefungwa miguu miwili za nyuma, ili asiumize msichana huyu anapokamua.

Muuzaji wa maziwa anapeana maziwa yake. Ukiwa mkulima wa ng'ombe, ukishakamua ng'ombe, unaeza peleka maziwa kuuza kisha baadae unalipwa.

Mama amesimama katikati ya shamba la ndizi. Kuna ndizi mingi sana ambazo zimekomaa na zimeiva kwenye shamba hili. Anaziangalia huku amejishika kiuno.

Ng'ombe wawili wameekwa kwenye kundi tofauti tofauti, mmoja anaoshwa huku watu wawili ndio wanaosha ng'ombe huyo mmoja. Mtu mmoja anasugua ng'ombe huku mwingine akinyunyiza maji.

Naona kwa mbao anaonekana kuwa mkulima. Anaosha ng'ombe wake ambao wako kwenye kundi. Ng'ombe hawa ni wengi na wamewekwa kwenye kundi tofauti tofauti.

Ndizi mingi sana zimewekwa chini. Ndizi hizi baadhi zao zimeiva huku zingine hazijaiva vizuri. Kuna zile pia ambazo zimepangwa na kuwekwa kwenye kreti.

Hili ni shamba la ndizi, shamba hili lina ndizi mingi sana ambazo zimepangwa na zimepandwa kwenye laini . Ndizi hizi kuna baadhi yao ambazo zimekomaa na zingine bado ni changa.

Ziwa hii inatumiwa kutengeneza mala. Maziwa ikiachwa bila kuwekwa kwenye jokofu, huwa inakaa kama imeharibika. Inapokaa ivo, inaezatumiwa kama mala.

Hili ni shamba la ndizi na kuna ndizi mingi sana ambazo zimepandwa na ziko kwenye laini . Kuna watu wanaotembea ndani ya shamba hili wakiangalia ndizi. Ndizi haya yamekomaa.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi. Shamba hili ni kubwa sana, na liko na ndizi mingi pia sana ambazo zimepangwa na kupandwa kwenye laini. Kuna mwanaume ambaye anatembea huku akiangalia.

Ndizi hii imeiva na tena ni kubwa sana. Bado liko shambani na halijatolewa bado. Limekomaa na liko tayari kuuzwa ama kupikwa.

Hili ni shamba la mahindi na mahindi haya ambayo hayajakomaa yanaonekana kuwa yameribiwa na mvua ama vitu vingine. Shamba hili linaonekana kuwa limepaliliwa na ni safi sana.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe hawa wamewekewa mashini nyeusi kwenye matiti huku maziwa ikitoka na kuenda kwenye chupa iliyowekwa hapo kando.

Ng'ombe wengi wako kwenye kundi lao na kijana ambaye amebeba pipu la maji, anaonekana kuwa anataka kuosha ng'ombe hao ambao wamechafuka.

Hili ni soko la ndizi. Soko hili lina ndizi mingi sana ambazo zimetolewa shambani zikiwa zimekomaa. Kuna wanunuzi wengi pia ambao wanaangalia, huku wauzaji pia wakiwa.

Kwenye soko hili kuna ndizi mingi sana zilizoiva ambazo zinauzwa. Kuna mama ambaye anaonekana kula ndizi lililoiva. Pia kando yao kuna watu wengi ambao wanatembea.

Wamama wawili wako shambani na wanakata ndizi. Kuna ndizi iliyokomaa na wanaitoa shambani. Mama mmoja amebeba mtoto mgongoni huku mwingine akitumia panga kukata ndizi hilo.

Hili ni shamba la kupanda ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana ambayo imekomaa. Kuna zile ambazo pia zimekuwa tayari na zinafaa kutolewa.

Hili ni kwenye shamba la ndizi na mimea mingine. Ndizi hayo yamekomaa sana huku mengine yakianza kugeuka rangi. Pia kuna yale ndizi ambazo hazijakomaa na bado yanamea.

Nyumba limejengwa karibu na shamba ,shamba hili ni shamba la ndizi na liko na ndizi mingi sana, nyumba hili lina mabati ambayo yameanza kuzeeka .

Maziwa mengi sana yamewekwa kwenye vibuyu huku yakingoja kupelekwa sokoni. Yanapelekwa sokoni kwa kutumia pikipiki. Yanabebwa kwa pikipiki moja au mingi kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Ndizi lililo shambani limeiva. Kuna kijana ambaye anashika ndizi hizo zilizoiva . Pia kuna ndizi zingine ambazo zimekomaa lakini hazijatolewa ama hazijaiva.

Ndizi zilizokomaa na kutolewa shambani yamesimamishwa. Ndizi hizi ni zenye aina tofauti na urefu tofauti. Kuna zile ambazo zimeanza kuiva huku zingine zikiwa bado ni mbichi.

Ng'ombe wengi sana wamewekwa kwenye kikundi lao. Kila ng'ombe lina pahali pake pa kula. Kuna mtu anaye tembea kwenye kundi hili huku akiangalia ng'ombe hawa.

Hapa ni sokoni, pahali ambapo huuzwa matunda. Sana sana kwa hiki kibanda, tunda linalouzwa ni ndizi. Ndizi hizi ni nyingi sana, na zimeiva. Kuna muuzaji ambaye amesimama akiangalia ndizi hizo.

Hili ni shamba la mahindi na kuna mahindi ambayo yamepandwa na hayajakomaa. Mahindi haya yamepaliliwa na tena shamba linakaa kuwa safi pia kwa umbali kuna miti mingi sana yanayoonekana.

Hili ni shamba na shamba hili ni kubwa sana. Baadhi ya vitu ambavyo vimepandwa kwenye shamba hili ni ndizi na mahindi. Ndizi hizi si mingi sana ila yamepandwa kwenye laini.

Ng'ombe aliye kwenye kundi lake anaoshwa. Anayeosha ng'ombe huyu amevalia mavazi ya kazi huku akitumia maji aliyobeba mgongoni kuosha ng'ombe huyu. Pia inaweza kuwa amechanganya na dawa na anaiosha ili kuua vidudu.

Hizi ni ndizi mbili zilizoiva. Ndizi hizi zimeshikana. Unaweza nunua ndizi ukafika kuangalia unapata mbili zimeshikana zikiwa ni kama pacha.

Huyu ambaye amevalia sare za kazi na barakoa anajaribu kuangalia maziwa. Kuna maziwa mengi sana ambayo yamewekwa kwenye ndoo na anaziangalia moja baada ya nyingine.